Mlango ya nyumba ya mawe ambayo lango hiyo imepigwa rangi nyekundu. Kunadhihirisha ama kuna kadirisha kadogo juu ya mlango hiyo.

Kitabu ama karatasi ambayo imeandikwa Compitance Based Curriculum ni kitabu ya darasa la pili, ni kitabu la somo ambayo imechorwa viatu, baketi na vitu vingine.

Hapa ni shuleni. Katika mlango huu kuna posta ambalo limeandikwa wanafunzi wasipite katika mlango hilo ambayo ni sheria.

Hii nI chumba kubwa. Chumba hili Lina viti vya plastiki ya rangi nyeupe. Chumba hili Lina mlango, kuna meza.

Hapa ni uwanjani ambapo kuna watu, kuna watu ambao wanakimbia katika uwanja huu, kuna watu ambao wameketi chini kwenye viti, kuna mchezo ambao unaendelea wa kukimbia.

Huyu nimwendeshaji baiskeli. Mtu huyu ni kiwete anaendesha baiskeli akiwa amevalia nguo za kuendesha baiskeli haya. Amevalia gloves mkononi akiwa barabarani.

Kitabu ambayo ni ya somo ya Kiingereza, kitabu hiki ni ya michoro mbalimbali ina himiza somo ambayo inaonyesha kuongea kiingereza.

Hapa ni shuleni kuna kiti kuna kabati ambalo vitabu vimewekwa ndani ya kabati hili shuleni. Kuna kitabu ya manjano kuna kitabu nyeupe.

Hapa ni maktaba, kuna vitabu vya wanafunzi ambao wanazisoma, vitabu hizi ni ya rangi nyekundu, zimewekwa juu ya kabati.

Hapa ni uwanjani ambapo kuna wachezaji wa mbio za riadha. Baada ya mbio hii mchezaji huyu wa Kenya ambaye anaitwa Kimani akishikiliwa na mwenziye mkononi.

Kifaa ambacho ni tarakilishi ambacho kina kibodi na kipanya pia ina kitu ya kuskiza au kifaa cha kuskiza ngoma.

Hapa ni uwanja wa shule, la chekechea, kuna vifaa vya kuchezea, za watoto, uwanja huu haujanawiri nyasi vizuri, kando ya, kando ya shule hili, kuna kanisa, kuna kanisa ya gorofa, kuna miti...

Hapa ni darasani, katika darasa hili kuna madawati mengi. Juu ya dawati moja kuna kitabu cha hadithi, kuna kiti ambayo kimeanguka chini. Darasa hili ni safi.

Hii ni tatiba ya shule ambayo inatumika na wanafunzi, shuleni wakati wa masomo yao, na wakati wa kuenda mapumziko na chakula cha mchana, ina masaa ya kuingia darasani hadi masaa ya jioni, na mapumziko.

Darasani, darasa hili kwenye ukuta kuna maandishi ya konsonanti na irabu, kuna vibonzo ambavyo zimechorwa kwenye juu ya irabu hizo na konsonanti, kuna siku za miezi ambazo zimeandikwa kwenye ukuta huu.

Jumba hili lina tarakilishi nne, kuna viti katika jumba hili, pahali ama darasa la wanafunzi ambao wanajifunza somo hili la tarakilishi.